Madaktari wanafanya upasuaji, wamevaa mavazi maalum ya upasuaji kama vile: barakoa na glavu. Wamejikita kwenye mgonjwa, wakiendeleza kazi yao muhimu. Eneo la upasuaji linaonekana kuwa safi na lenye vifaa vinavyohitajika.

Mfanyikazi wa afya anaonekana akimsaidia mgonjwa. Mgonjwa amevaa gauni ya hospitali na anaonekana akiwa ameinama kidogo mbele .Inaashiria huduma ya matibabu na kutoa utunzaji katika mazingira ya hospitali.

Mfanyakazi wa avya anaonekana akivalia sare kamili akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani hospitali. Vifaa vya matibabu ikiwemo mashini ya kufuatilia mapigo ya moyo inaonekana. Hali hii inaashiria utunzaji wa wagonjwa mahututi hospitalini.

Kuna wanawake watatu na mtoto mmoja wakiwa wamekaa kwenye meza labda kwa ajili ya usajili au huduma za afya. Wote watatu, wazima wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni, akionyesha uhusiano wa jamii.

Waauguzi wanaonekana wakifanya uchunguzi wa afya kwa umma; labda kwenye sehemu ya kambi ya afya ama mafunzo. Muuguzi mmoja anachukua sampuli ya damu kutoka kidole cha mwanaume. Watu wengine wamekaa wakisubiri zamu yao. Hii inaashiria huduma za afya zinazotolewa kwa jamii.

Kliniki ya rununu inaonekana ikiwa imefunguliwa na watu wengi wamekusanyika karibu nalo wakisubiri huduma. Kliniki hii inaashiria upatikanaji wa huduma za afya mashinani hasa kwa akina mama na watoto, ikileta matumaini kwa jamii zinazofikiwa kwa urahisi na vituo vya afya vya huduma.

Inaonyesha kliniki ya rununu iliyoegezwa katika eneo la wazi labda kijijini gari hili jeupe lina nembo ya matibabu na dirisha ndogo. Mtu mmoja amesimama karibu na gari ikionyesha utoaji wa huduma za afya mashinani.

Mwanamke anapokea huduma ya meno. Daktari amevaa glavu za samawati huku akitumia kifaa maalum kuchunguza kinywa. Mgonjwa anatabasamu akionyesha meno meupe. Hali inaashiria utunzaji mzuri wa afya ya kinywa.

Kinaonekana kinywa wazi kikiwa na meno. Humu kioo cha daktari wa meno kikiwa kimeingizwa ndani. Kioo hicho kinaakisi jino lenye shimo au tatizo kuashiria uchunguzi wa meno. Inaonyesha umuhimu wa afya ya meno.

Kuna mwanaume anaonekana akitumia kijiti cha asili kama mswaki kusafisha meno yake. Inaonekana kuna jino moja lililokosekana mbele ya meno yake chini. Huu ni mfumo wa asili wa kinywa, kusafisha kinywa cha utamaduni nchini.

Anaonekana mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa matibabu ya meno. Mtaalamu mwenye glavu anatumia vifaa kuchunguza kinywa cha mgonjwa. Chini kuna nembo za taasisi zikionyesha huduma za afya.

Panaonekana tofauti ya meno. Sehemu ya juu inaonyesha meno yaliyo na madoa ya manjano labda kutokana na uvutaji sigara. Sehemu ya chini inaonyesha meno hayo hayo yakiwa meupe na safi zaidi baada ya matibabu au kusafishwa.

Mwanamme anaonekana akitibiwa au kuchunguzwa meno na daktari wa meno. Mwanamme huyu anatabasamu akionyesha meno meupe na yenye afya. Hii inaagiza umuhimu wa utunzaji wa meno na afya ya kinywa katika jamii yetu.

Mwanaume anaonekana akishika kijiti kidogo kinywani kinachoonekana kama mswaki wa asili ,anaonekana akizungumza meno yake ya mbele kwa kutumia kijiti hicho jambo linaonyesha desturi ya usafi wa kinywa.

Wataalumu wawili wa meno wanaonekana wakiwa wamevaa sare za upasuaji na barakoa, wakimhudumia mngonjwa aliyelaswa kwenye kiti cha daktari wa meno, moja anaonekana kuwa daktari na mwingine kama m saidisi.

Kinywa wazi cha mtu na meno yake yakisafishwa na zana ya meno inayozunguka inaonekana. Daktari wa meno amevaa glafu ya samawati. Hii inaonyesha utaratibu wa usavishaji wa meno, unaofanywa na mtaalamu wa afya ya meno.

Inaonekana mikono ikishika komputa mpakato linaonyesha picha ya x-ray ya meno. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika huduma za meno. Kwa nyuma kuna daktari wa meno na mgonjwa wake ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno.

Sehemu ya uso wa mwanaume unaonekana akipiga mswaki. Mswaki wa buluu unaonekana akisafisha meno yake meupe. Mwanaume huyu ana ndevu fupi na anaonekana akijitahidi kusafisha meno yake.

Kinywa wazi ikiwa na meno kinaonekana. Meno ya juu ya mbele yanaonekana kuwa na mapengo makubwa yaliyokatwa. Meno mengine yote yanaonekana kuwa sawa.

Ajali mbaya imefanyika barabarani. Mabasi, malori na magari mengine yameharibika vibaya. Watu wengi wamekusanyika eneo la tukio wengine wakiwa waokoaji. Kuna Uharibifu mkubwa na hali ya huzuni imetanda.

Linaonekana ni eneo la maafa, labda baada ya mafuriko au maporomoko wa ardhi. Watu wanakusanyika karibu na jengo lililoharibika; likiwa limefunikwa na uchafu na vifusi. Mwanajeshi anaonekana miongoni mwa umati akionyesha juhudi za uokoaji au za tathmini za uharibifu.

Mkulima aliyevalia sare ya samawati na kofia anaonekana shambani akipalilia au kulima mimea midogo iliyopangwa vizuri. Troli la bustani limeegeshwa karibu. Hii inaashiria shughuli za kilimo.

Msitu mnene wenye mti mirefu unaonekana na chini kuna eneo lenye udongo na mawe. Pembeni kuna swara au kulungu amekufa amelala chini. Hali hii inawezekana kuashiria masiko ya uwindaji au sababu za asili.

Bomba la maji lililovunjika linaonekana likivuja huku matone ya maji yakidondoka kwenye ndoo iliyo chini. Bomba hilo linaonekana kuwa kando ya barabara ikionyesha upotovu wa maji au chanzo cha maji kisicho rasmi.

Hli ni chumba chenye vifaa vya kisasa vya matibabu. Mashine kubwa nyeupe inaonekana ukutani. Dawati yenye kompyuta na nyaraka inaashiria ofisi. Sakafu ya vigae inaonekana safi.

Dawati la zamani la kompyuta kwenye chumba cha ukuta uliotumiwa. Kuna kompyuta ya mezani, kichungi cha zamani, kibodi, kipanya, simu na vidhibiti mbali viwili. Dawati linaonekana kama kituo cha kazi au ofisi ndogo.

Kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu inaonekana chenye rangi nyeusi na fremu ya chuma. Sehemu ya kichwa inaweza kuinuliwa, chini yake kuna ngazi ndogo yenye hatua mbili pia nyeusi na ya chuma, inayotumika kusaidia mgonjwa kupanda kitandani, imepangwa kwenye sakafu ya vigae.

Kuna kifaa cha kisanifu enye jina autoklovu kinachotumika kusafisha vifaa kwa kutumia joto na shinikizo. Kimeundwa kwa chuma na kina kifaa ya kudhibiti mbele. Ni muhimu sana katika hospitali na maabara kuhakikisha usafi na usalama.

Mfanyakazi wa afya anaonekana akirekebisha taa ya kiti cha meno. Chumba kina vifaa vingine vya meno, na kiti cha mgonjwa. Ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno.

Hapa ni eneo la kusubiria katika hospitali. Muuguzi akiwa amevaa sare ya kijani anamsukuma mgonjwa aliyefungwa kichwa kwa bandeji kwenye kiti cha magurudumu. Safu ya viti vyekundu vya ngozi vinaonekana mbele vikionyesha nafasi ya kusubiria.

Kisanduku cha dawa kinaonekana. Dawa husimamisha maumivu na kupunguza homa hasa kwa watoto kama inavyoonyeshwa kwa picha ya mtoto. Kisanduku kina maelezo ya kiwango cha dawa na maagizo ya matumizi.

Kisanduku cha virutubisho kinaonekana kikiwa kimeandikwa faida zake kama vile kuongeza msongamano wa mifupa, kinga ya mwili na afya kwa ujumla. Kisanduku kina vidonge hamsini vya mboga.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi maalum anaonekana akimfanyia mtoto kipimo cha afya. Kipimo hicho cha usupi kinafanywa mdomoni. Hii inakisi juhudi za kupambana na korona na umuhumu wa upimaji wa afya ya umma nchini na kwengineko.

Mkono wa mtu labda wa mtoto mdogo unaonekana wenye jeraha dogo ukitoa damu katikati ya doa jeupe, jeraha laweza kuwa limechanwa au kutobolewa sehemu hiyo inaonekana kuwa na matatizo ya ngozi.

Mguu uliovimba unaonekana na kuonyesha mbuko mkubwa hasa karibu na kivundo cha mguu. Rangi ya mbuko inaashiria jeraha. Hali hii inaweza kuwa maseko ya kujeruhiwa au hali ya ingine ya kiafya.

Bondia anaonekana na uvimbe kubwa usoni karibu na jicho lake la kulia. Anaonekana amechoka na jasho linamtoka labda kutokana na pambano. Uvimbe huo unaashiria jeraha kubwa.

Inaonekana sehemu ya juu ya mti wenye majani mengi, yakifunika sehemu kubwa ya anga. Rangi ya kijani kibichi ya majani inaonesha uwae na afya ya miti. Anga la buluu linaonekana kwa nyuma, likisisitiza uzuri wa asili.

Hapa ni eneo la nje lenye majani mingi na miti ,ikionyesha mazingira ya asili .Kuna mimea tofauti ikiwemo nyasi na vichaka. Mbele mmea mmoja mwenye majani meupe unaonekana wazi.

Matawi ya miti yanaonekana yenye majani mengi yaliyosongamana. Miti mengine na majani mengi yanaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya asili au misitu. Hii inalenga kuonyesha mimea na ukuaji wake.